Mtu mmoja amevaa barakoa ya rangi ya samawati na kwenye mikono yake ameshika dawa na sindano. Amevaa kabuti nyeupe kuonyesha ni mhudumu wa afya na kando yake kuna watu wamepanga foleni.

Mhudumu wa afya yuko kwenye zahanati na amevalia koti nyeupe na kushika sindano kwenye mkono wake wa kulia. Ameinama kumpa chanjo mtoto ambaye ameshikwa na mama yake.

Mgonjwa amelalia kitanda cha daktari wa meno akiangalia juu. Mdomo wake uko wazi kabisa huku daktari wa meno na msaidizi wake ambao wamevalia barakoa za samawati wakitumia vifaa tofauti kukagua meno yake.

Watoto wawili mmoja wa kike na mwenzake mdogo wa kiume wameinama kunawa mikono yao kutoka kwa tanki ndogo ya rangi nyekundu. Nyuma yao kuna hospitali ambayo ina madirisha ya samawati na maandishi kwenye ukuta wake.